Kituo kikubwa cha umeme chenye miundo mbalimbali ya chuma na nyaya, mnara mrefu wa umeme unaonekana upande wa kushotu, ukitawala mandhari. Vifaa vingi vya umeme kama vile transforma na nguzo vimepangwa vizuri kwenye eneo la changarawe.

Wanaume kadhaa wako katika eneo la wazi lenye miundo mikubwa ya chuma na nyaya za umeme zinazoashiria kituo cha umeme .Baadhi yao wamevaa fulana za rangi ya kijani kimbichi na kofia ngumu za majano kuashiria kuwa ni wafanyakazi au wageni wanaozingatia usalama .

Mnara mrefu wa kusambaza umeme uliosimama katikati ya shamba kubwa. Waya nyingi za umeme zimejinyoosha kutoka mnara huo kuelekea upande mwingine, zikionyesha mtandao wa kusambaza umeme. Anga ni buluu, isiyo na mawingu, ikitoa mandhari safi na wazi.

Kituo kikubwa cha umeme kina miundo mingi ya chuma na nyaya. Bango kubwa la kijana lenye maandishi Isinya Substation linaonekana upande wa kushoto. Majengo madogo yenye paa za kijani na kuta nyeupe yanaonekana karibu na bango.

Jengo kubwa la usambazaji wa umeme lina vifaa vingi vya chuma vilivyo pangwa kwa safu, wafanyi kazii kadhaa wamevalia sare za kazi wakifanya kazi. Nyaya nene zimeunganishwa na vifaa zikionyesha mtandao mkubwa wa umeme.

Vyumba vingi vilivyojaa vifaa vya kisasa vimepangwa kwa safu. Kila chumba kina mlango ya kioo, ikionyesha ndani. Vifaa vyeupe vimetawanyika ndani ya vyumba, vikiwa na taa za bluu. Ukuta wa rangi wa kijani na nyekundu umepamba pembeni, ukitoa rangi kwenye mandhari.

Eneo pana lenye miti na milima linajaza sehemu kubwa ya mandhari. Katikati ya mandhari kuna kituo kikubwa cha kuzalisha umeme kinachotoa moshi mweupe kutoka kwa minara yake. Barabara zinazopita karibu na kituo hicho zinaonekana zikipanda kuelekea vilima.

Mikubwa ya kuzalisha umeme inaonekana ikiwa imezungukwa na moshi mingi unaopanda angani. Eneo lote linaonekana kuwa na viwanda na majengo makubwa yaliyojengwa kwa muundo wa kisasa. Kuna barabara na miundombinu mingine inayoonekana ikipita katikati ya mmea na msitu.

Kwenye juwaa la mbao wachezaji wengi wamevalia nguo za kitamaduni zenye rangi ya kahawia na nyeupe wakicheza. Baadhi yao wameshikilia ngoma wakitoa sauti za muziki. Watazamaji wamekaa kwenye viti vya kijani kibichi wakifurahia tamasha hilo.

Jengo refu lenye umbo la cylinder limeonekana likisimama katikati ya jiji. Lina madirisha mengi madogo na limepambwa kwa nembo ya samsung juu. Kwa mbele sanamu ya mtu imekaa kwenye kiti huku chemichemi ikitoa maji na kuunda upinde wa mvua.

Uso wa ngiri unaonekana kwa karibu sana ukiwa na ngozi yenye mikunjo mingi na manyoya machache. Macho yake yanaonekana wazi yakitazama pembeni, na kuna baadhi ya tope au vumbi kwenye ngozi yake.

Kundi la watu baadhi wakiwa wamevalia fulana za njano zenye mng'ao, wamesimama kwenye mto wenye maji machafu. Baadhi yao wamevuka mto kwa kutumia mawe na magogo, huku wengine wakiwa bado wanavuka. Miti na mimea mirefu imetawanyika pande zote za mto, mandhari yote hutoa hisia, mazingira ya asili na shughuli za nje.

Mtu mmoja anakimbia kwenye njaa ya udongo iliyofunikwa na majani makavu. Njia inapitia msitu mnene wenye miti mirefu na majani mengi ya kijani kibichi. Mwanga wa jua unapenya kupitia matawi ya miti ukiangazia njia.

Kundi la wanawake na watoto wakiwa wamepanga foleni, wakionekana kusubiri jambo. Wanawake wengine wamebeba watoto migongoni mwao wakitumia vitambaa kuwashikilia. Wamevalia nguo za kitamaduni na vitambaa vya kichwani vya rangi mbalimbali zikiwemo buluu, njano na zambarau.

Simba jike anafungua mdomo wake mpana akionyesha meno yake makali na ulimi wake wa waridi. Manyoa yake yana rangi ya kahawia dhahabu na kuna inzi kadhaa karibu na uso wake. Macho yake yamefinywa yakionyesha hisia kali.

Mto mdogo wenye maji meusi na chafu unapita katikati ya eneo lililojaa takataka. Mifuko ya plastiki , chupa na taka nyinginezo zimetawanyika kila mahali . Zikionyesha kiwango kikubwa cha uchafuzi wa mazingira.

Chuma za treni zimepangwa kwa urefu zikienda moja kwa moja kuelekea jengo refu. Jua linazama nyuma ya majengo ya jiji ikiacha rangi nzuri ya angani. Miti mingi imepandwa kando ya njia za treni, ikiongeza uzuri kwenye mandhari.

Tembo wachanga watatu wako katika eneo la wazi lenye udongo mwekundu. Tembo wawili wadogo wamefunikwa nguo zenye rangi za kuvutia. Watu wawili wenye kofia wanamchunga tembo kwa mbali.

Jukwaa kubwa la mbao linaonekana likiwa na kundi la wachezaji wakiimba na kupiga ngoma. Wachezaji wamevalia mavazi ya kitamaduni na wengine wamepabwa kwa manyoya ya kichwani. Watazamaji wamekaa kwenye viti vya kijani kibichi wakifurahia tamasha hilo.

Mwanamke amesimama ndani ya kikapu kikubwa kilichofumwa, akiwa ndani ya maji ya mto au mkondo mdogo. Mkono wake umeonyeshwa mbele kana kwamba anajaribu kufikia kitu au kutoa ishara. Karibu naye, kuna mtu mwingine anayeshikilia kitu kinachoonekana kama, mtego wa samaki uliotengenezwa kwa vifaa vya asili.

Mwamume amesimama mbele ya twiga akishika kichwa cha mnyama huyo kwa mikono yake. Twiga ana shingo ndefu na madoa ya kahawia na meupe akiwa na manyoya meupe kichwani. Nyuma yao kuna miti mirefu ya kijani kibichi ikionyesha mazingira ya wazi.

Eneo lenye makazi duni lina barabara chafu iliyojaa takataka. Mabomba mengi yametapakaa chini, yakionyesha tatizo la maji. Watu wanatembea katikati ya uchafu, na baadhi wanauza bidhaa chini ya myavuli. Reli ndogo imepita katikati ya eneo hilo.

Jengo refu lenye umbo la silinda lina madirisha mengi. Bendera mbalimbali zinapepea mbele ya jengo zikionyesha uwepo wa kimataifa. Jengo lingine refu linaonekana kwa mbali nyuma ya jengo kuu. Anga la blue lililo na mawingu meupe linatoa mandhari nzuri kwa jengo hilo.

Kifaru mkubwa anatembea kwenye nyasi ndefu. Mandhari ya jiji yenye majengo marefu yanajitokeza kwa mbali. Anga ni buluu isiyo na mawingu ikiashiria hali ya hewa nzuri. Eneo hili linaonekana kuwa mbuga ya wanyama karibu na jiji.

Watu kadhaa wakiwa wamevalia fulana za rangi ya kijani kibichi zinazo asi mwanga wanajitahidi kusafisha eneo lililojaa taka na maji machafu. Moja ya rundo kubwa la takataka linaonekana kwa nyuma likielekea juu ya maji huku baadhi ya nyumba duni zikionekana kwa mbali.

Ndege mwenye rangi ya kahawia ameketi kwenye tawi la mti. Mdomo wake ni wa njano mkali na kucha zake pia zina rangi ya njano. Manyoya yake yamejikunja kidogo yakionyesha muundo wake wa asili. Ndege huyo amejishikilia vizuri kwenye tawi akitazama chini kwa makini.

Kundi la punda milia wamejipanga karibu na maji wakinywa. Kila punda milia ana milia nyeusi na nyeupe inayofanana. Baadhi ya punda milia wameinama chini kabisa wakifikia maji. Mandhari ya nyuma kuna majani ya kijani kibichi na udongo, ikionyesha mazingira ya asili.

Timu ya watu wazima wakiwemo walinzi wa wanyama pori wamekusanyika karibu na kifaru mdogo aliyelala chini. Kifaru huyo amefunikwa blanketi la rangi mbalimbali, labda kwa ajili ya usalama au matibabu. Wanaume wengine wamesimama nyuma wakifuatilia tukio hilo kwa karibu.

Wanaume wawili wako kwenye eneo lililoathiriwa na mafuriko wakisafisha uchafu uliokusanyika. Mwanaume mmoja amevaa sare ya kijani na kofia akitumia fimbo kusongeza taka kwenye maji yanayotiririka.

Ndege wawili wenye rangi ya kahawia na madoa meusi wamesimama kwneye miamba midogo yenye mimea michache. Wanaonekana kufanana sana labda ni jozi au ndugu na miguu yao ni mirefu na ya njano.

Watu kadhaa wanashuhudia shughuli ya uokoaji au ujenzi kwenye shimo kubwa. Baadhi ya watu wako ndani ya shimo, wakishughulika na vifaa vinavyoonekana kama mabomba au nguzo. Kando ya shimo kuna kifaa kizito cha kuchimba, ambacho sehemu yake imeingia ndani ya shimo.

Swara mwenye pembe ndefu zilizojikunja amesimama kwenye nyasi. Rangi ya manyoa yake ni kahawia iliyokolea, na sehemu ya tumbo ni nyeupe. Ameinamisha kichwa chake akijishugulisha na kula mimea midogo. Eneo analokula lina nyasi ndefu na vichaka vichache.

Watu wanatembea kwenye njia ya udongo katikati ya msitu mnene. Mwanaume mmoja amevalia suti ya kijivu na tai nyekundu ,akiongoza njia .Upande wa kushoto mwanaume mwingine amevalia koti la bluu na suruali ya kaki. Upande wa kulia mwanamke amevalia nguo ya kitamaduni yenye michoro mbalimbali.

Msitu mnene unaonekana ukiwa na miti mirefu na majani mengi ya kijani kibichi yaliyochanganyika. Miti mingine inaonekana kuwa na matawi mapana na majani machache, huku mingine ikiwa na majani mengi yaliyoungana.

Jengo kubwa la mbunge limejengwa kwa mtindo wa kipekee likiwa na mnara mrefu wa saa. Mnara huo una bendera ikipepea juu yake ikionyesha heshima ya taifa. Eneo la mbele la jengo lina maegesho ya magari yaliyopangwa vizuri na miti ya mitende. Anga la bluu lililojaa mawingu meupe linatoa mandhari nzuri kwa jengo hili.

Kifaru mkubwa mwenye pembe moja amesimama katikati ya msitu mnene, pembe yakeinaonekana ikiinamia chini kuelekea ardhi yenye udongo mwekundu. Mimea mirefu ya kijani kibichi na miti yenye matawi mengi inazunguka kifaru, ikionyesha mazingira yake asili.

Mkusanyiko mkubwa wa taka ambapo baadhi yake zinateketea na kutoa moshi mwingi. Watoto kadhaa wanatembea au kusimama karibu na rundo hilo la taka, baadhi yao wakiwa wamevalia sare za shule. Mandhari kwa ujumla ina mazingira yasiyofaa na yanayoashiria umaskini.

Njia ya udongo inayopita katikati ya bustani au msitu mdogo. Njia hiyo imezungukwa na miti mirefu na vichaka vya kijani kibichi pande zote mbili. Katika umbali kuna muundo mdogo unaoonekana kama banda au nyumba iliyojificha ndani ya miti.

Rundo kubwa la chupa za plastiki zilizobanwa zilizopangwa kwa mtindo wa kuta ndefu. Kifusi hiki kinaonekana kama sehemu ya mkusanyiko mkubwa wa taka, labda mahali pa kutupa taka au kituo cha kuchakata. Mtu anaweza kuonekana kwa mbali upande wa kulia akisimama karibu na jengo la buluu, akionyesha uwepo wa binadamu katika eneo hilo.

Milima mikubwa yenye miti imeunda mandhari ya asili, ikiwa na bonde pana. Mto unapita katikati ya bonde na vijiji kidogo vimetawanyika pande zote mbili. Anga ni safi na bluu, mawingu meupe ikionyesha hali ya hewa nzuri.

Eneo la makazi duni, lenye nyumba zilizojengwa kwa mabati na vifaa vingine zisivyo rasmi. Watu kadhaa wanaonekana wakifanya shughuli mbali mbali, ikiwemo kufulia nguo kwenye maji machafu yaliyotuama. Ardhi inaonekana kua na tope na uchafu, na kuna ishara za mafurika au hali mbaya ya mazingira.

Nyani watatu wamekusanyika karibu wakiwa na manyoya meupe. Nyani mmoja mkubwa anaonekana akitazama moja kwa moja kwenye kamera huku wengine wawili wakiwa wametazama pembeni manyoya yao yanaonekana kuwa nene. Yakionyesha wanyama hao wana afya nzuri.

Simba anatazama kupitia waya wa uzio. Macho yake makubwa yanaaksi mazingira yake. Ulimi wake unachomoza kidogo nje ya mdomo wake, huenda ananyonya au anafikiria kitu. Nyuma yake, ardhi inaonekana kuwa na rangi ya udongo ikionyesha mazingira ya asili.

Twiga mwenye shingo ndefu na madoa meusi ya kahawia, anaegemea kwenye kamba nene, anaonekana akitoa ulimi wake mrefu wa rangi ya zambarau akionyesha udadisi, nyuma yake, kuna miti mirefu na udongo wenye rangi ya kahawia ikionyesha mazingira ya wazi.

Wakisimama kwenye ardhi ya kahawia. Baadhi yao wamesimama wima huku wengine wakiwa wamejipumzisha chini. Nyuma yao, kuna bwawa la maji lenye mimea mirefu ya kijani kibichi kando. Anga linaonekana kuwa jeupe na mawingu machache, likionyesha hali ya hewa ya kawaida.

Mporomoko wa maji yanateremka kutoka kwenye miamba, yakitengeneza mapovu na ukungu. Mizizi mikubwa ya miti imenung'inia kwenye miamba iliyo kando ya maji, ikiongeza uzuri wa asili. Bomba la kijani kibichi linaonekana likipita juu ya miamba ikionyesha labda mfumo wa maji.

Mwanaume anatembea katika eneo lenye matope na takataka huku amebeba ndoo na mfuko mkubwa mgongoni. Nyuma yake kuna majengo yaliyojengwa kwa mabati na mbao, yakionyesha hali duni ya makazi. Rangi ya udongo na matope zimetawala mazingira zikionyesha hatari za mvua au miundombinu mibovu ya mifereji ya maji.

Kundi la watu linaonekana likifanya kazi ya kusafisha katika eneo lililojaa tope na taka. Wengi wao wamevaa buti za njano na fulana za kijani kibichi au manjano. Zikionyesha kuwa ni wafanyi kazi wa usafi. Wanaonekana wakikusanya takataka na uchafu kutoka kwenye maji machafu au tope.

Njia ya miguu yenye matofali ya rangi ya kahawia inapita kati kati ya bustani. Pande zote za njia, mti mirefu na vichaka vya kijani vimepangwa. Njia inaonekana ikiwa imeelekea mbali ikionyesha urefu wake.

Ziwa dogo lenye maji ya rangi ya kahawia limezungukwa na miti mirefu na mimea mingine. Gogo kubwa la mti limelala juu ya maji likionyesha kuanguka kwa miti. Kwa mbele, mimea ya maji yenye majani makubwa na maua meupe inaonekana ikielea juu ya maji.

Ngiri amelala chini ya kivuli, akionekana kupumzika. Ngozi yake ina rangi ya kahawia na nywele nyingi zinazoonekana wazi, na meno yake marefu au pembe ndogo, yanaonekana. Mnyama huyo amelala karibu na uzio wa chuma wenye kuta na udongo mwekundu.

Msitu mnene na miti mirefu na majani mengi ya kijani umefunika mandhari yote. Matawi ya miti yameunganika juu yakitengeneza dari ya asili. Baadhi ya miti ina shine nene ikionyesha umri wao. Eneo zima linaonekana kuwa tulivu na la asili

Punda milia wawili wamesimama kwenye nyasi ndefu, wakiegemeana. Nyuma yao jiji kubwa lenye majengo marefu linaonekana wazi. Milima mirefu inaunda mandhari ya nyuma, ikionyesha asili na ujenzi. Anga ni la buluu safi na mawingu meupe, likionyesha hali ya hewa nzuri.

Nyani mkubwa wenye manyoa ya kahawia amesimama kwa mbao. Misuli yake imejengeka vizuri, ikionyesha nguvu zake za kimwili. Nyuma ya nyani kuna miti mingi, ikionyesha mazingira ya msitu au pori. Macho yake inaangalia kando yakionyesha utulivu fulani.

Watu wawili wanaonekana wakikusanya chupa za plastiki zilizotupwa kwenye eneo lenye mimea mingi. Mtu mmoja amevaa shati nyekundu na glavu. Anakusanya chupa kwenye mfuko mkubwa. Chupa nyingi za plastiki za rangi tofauti vimetawanyika ardhini zikionyesha uchafuzi wa mazingira.

Watu wannne wamevaa fulana za rangi ya kijani kibichi na zinazoakisi mwanga wakionekana wakifanya usafi katika eneo lenye taka nyingi na maji machafu. Wanatumia zana kama vile koleo na vijiti wakichangamana na uchafu uliorundikana.

Kiboko mdogo mwenye ngozi laini na ya kahawia iliyokolea, anatembea kwenye ardhi yenye udongo .Maskio yake ni madogo na yamesimama ,na macho yake yanaangalia chini ,Kuna majani machache ya kijani yanaonekana mbele na pembeni ,yakionyesha mazingira ya msitu au bustani ya wanyama.

Simba mkubwa amelala chini bila uhai kando ya njia ya udongo. Mwanaume mmoja aliyevaa mavazi ya kijeshi amesimama karibu naye akishika bunduki. Nyuma yao kuna uzio wa waya na mimea mirefu ikionyesha mazingira ya shamba au pori.

Mwanaume ame beba mnyama anayo onekana kama simba mdogo au ndama mgongoni mwake. Mwanaume huyo ame jipinda mbele huku ndama wa simba akimkumbatia akionyesha kama anacheza au anajitayarisha kuruka. Wako katika eneo lenye miti na udongo mwekundu ambao lina onekana mazingira ya wanyama pori au bustani ya wanyama.

Katika eneo lenye nyasi ndefu, ndege wawili wa aina ya grey-crowned crane wanatembea kwa utulivu. Ndege hawa wana manyoya ya kijivu na nyeupe na taji la dhahabu kichwani mwao. Kwa mbali, majengo na vilima vinaonekana vikionyesha makaazi ya binadamu karibu na mazingira ya asili.

Katika upande wa kushoto ndege wawili weusi wametua juu ya mti mkavu wakitazama mbali. Upande wa kulia kundi la ndege wadogo wanatembea kwenye nyasi ndefu karibu na maji, nyuma ya ndege hao kuna mimea mirefu ya maji.

Treni ya rangi nyekundu na nyeupe inapita juu ya daraja refu la reli. Reli inaonekana ikipita juu ya mimea ya kijani kibichi na ardhi ya kahawia ilionyooka. Anga ni la buluu hafifu, likionyesha hali ya hewa tulivu.

Mbuni mkubwa anaonekana akitembea kwenye ardhi ya wazi, yenye nyasi na vichaka. Nyuma yake kuna daraja refu la reli likinyoosha mbali, likiwa na nguzo nyingi zilizopangwa kwa safu. Anga linaonekana kuwa na mawingu machache meupe, likionyesha hali ya hewa nzuri.

Kundi la watu wa kimaasai wakiwa wamevalia mavazi yao ya kitamaduni. Wanaonekana wakisherehekea. Wawili kati yao wanaruka juu kwa nguvu. Wakionyesha densi yao maarufu ya kuruka. Wengine wamesimama wakiwatazama kwa furaha huku wengine wakiwa wamevalia shuka zenye rangi mbali mbali.

Maporomoko ya maji yanatiririka kwa kasi kutoka kwenye miamba. Miale ya jua inapenya kupitia miti ikiangazia eneo lote. Maji yanagonga mawe makubwa yaliyotawanyika chini. Mimea ya kijani kibichi inazunguka chemichemi hii ya asili.

Mandhari ya shughuli nyingi ya barabara jijini. Iliyojaa watu na magari ya abiria. Katikati ya barabara, kuna basi kubwa la buluu linaloonekana kuwa matatu likiwa maandishi na mapambo mengi nyuma. Watu wanatembea kwa miguu, baadhi yao wakiwa wamebeba mizigo, wakipita karibu na magari mengine, yaliyo simama au yakitembea polepole.

Basi la abiria lenye rangi ya kijani na njano, likiwa na jina Citi Hoppa , limeegeshwa barabarani. Nambari ya usajili inaonekana wazi mbele ya basi. Nyuma ya basi, jengo refu la ghorofa linaonekana.

Basi la abiria lililopakwa rangi ya kijani na manjano limesimama barabarani. Watu kadhaa wamesimama karibu na basi baadhi yao wakiwa wamevalia fulana za kijani. Jengo la rangi ya manjano linaonekana nyuma ya basi.

Barabara pana inaonekana ikiwa na magari machache yanayopita, ikiwemo basi dogo la manjano. Upande wa kushoto wa barabara, kuna safu ya miti mirefu yenye majani mabichi, ikionyesha mandhari ya asili. Anga linaonekana kuwa jeupe likionyesha hali ya hewa yenye mawingu au ukungu.

Barabara kuu pana ina magari kadhaa yanayopita. Upande wa kushoto wa barabara, kuna safu ndefu ya miti mirefu ya kijani kibichi. Magari ya mizigo meupe yanaonekana yakitembea kwenye barabara huku magari madogo yakionekana kwa mbali.

Basi kubwa la abiria lenye rangi ya zambarau na nyekundu limesimama barabarani. Abiria wanashuka na kupanda basi wakionyesha shughuli nyingi za usafiri. Kwenye barabara kuna nguo ndefu za rangi nyeupe na nyeusi. Majengo marefu na yenye maduka yamewekwa nyuma ya basi.

Gari dogo la abiria ambalo linaonekana kuwa matatu limesimama kando ya barabara likiwa na ishara ya biashara kwenye paa lake . Watu kadhaa wamesimama karibu na gari hilo na chini ya miti wakionyesha shughuli za usafiri wa uma.

Barabara iliyojaa magari na watu inaonekana katikati ya majengo marefu. Magari ya abiria yamesimama kando ya barabara yakionyesha shughuli za usafiri wa umma. Mabango yenye majina ya sacco kama Meiso Classic Sacco na maeneo kama Meru Express yamening'inia barabarani.

Mabasi mawili ya abiria ya Metro Trans yamesimama barabarani, yakisubiri abiria. Mabasi hayo yana rangi ya kijivu na bluu, ikionyesha usafi. Mti mkubwa wenye majani mengi umewekwa nyuma ya mabasi. Watu wanatembea karibu na mabasi wakionyesha shughuli nyingi za jiji.

Barabara iliyojaa magari ya abiria yaliyopakwa rangi ya angavu yamesimama. Kijana amesimama mbele ya basi akishikilia bango lenye nambari thelathini. Mabasi mengine ya abiria yamepakiwa nyuma yake yakionyesha shughuli nyingi za usafiri.

Gari jeupe la abiria ambalo linaonekana kuwa matatu limesimama mbele ya jengo lenye rangi ya waridi. Watu kadhaa wanaonekana ndani na karibu na gari wakiingia au kutoka. Mabango yenye majina ya maeneo kama Narok na Leteini yamening'inia juu ya gari.

Barabara kubwa yenye njia kadhaa inaonekana ikiwa na magari machache yanayopita. Juu ya barabara hiyo kuna daraja refu la watembea kwa miguu lenye muundo wa kisasa, likiwa na rangi ya buluu iliyokoza. Watu wachache wanaonekana wakitembea kando ya barabara, huku kukiwa na vichaka na miti kwa mbali.

Treni yenye rangi nyeupe, nyekundi na njano imeegezwa kando ya reli. Treni hio inaonekana ikiwa imefungwa ndani uvio wa chuma wenye matundu. Juu ya treni kuna jengo la bluu linaloonekana kwa daraja la pekee. Chini ya treni ina uzio kuna nyasi ndefu zilizokauka.

Treni nyeupe ina michirizi ya rangi ya machungwa na zambarau. Imesimama kando ya reli. Treni hiyo inaonekana nyuma ya uzio wa wavu wa chuma ukionyesha kizuizi fulani. Sehemu ya chini inaonyesha nyasi kavu na mimea michache.

Basi la abiria lenye rangi ya kijani na manjano limesimama barabarani likionyesha huduma za usafiri. Mwanaume amesimama karibu na basi akitazama mbele labda akisubiri abiria. Mabango yenye nambari na majina ya maeneo kama Upperhill, Nakutu yameining'inia kwenye basi.

Magari mengi yametanda barabarani mabasi na magari madogo yamesimama ikionyesha msogamano .Watu wenye sare za usalama wanasimama trafiki katikati ya barabara. Majengo marefu yamezunguka eneo la barabara.

Safu za magari zimejipanga kando ya jengo zikionyesha barabara yenye shughuli nyingi. Bango lenye maneno Safari Prestige, Kericho, Kisumu, Kakamega linaonekana juu ya moja wapo ya magari likionyesha njia za usafiri.

Ubao wa matangazo yenye maandishi ya rangi mbalimbali umesimama barabarani, ukinadi huduma za usafiri wa umma. Ubao huo unaonyesha njia za basi zikiwemo Chania. T. Sacco , KU, Ruiru, Juja na Thika, na bei ya shillingi mia moja.

Bango kublwa lenye nambari nne kubwa na orodha ya majina ya maeneo kama Ngong road , prestige na adams linaonekana. Watu wengi wamekusanyika karibu na bango hilo wakionyesha kuwa kuna tukio au mkusanyiko. Majengo marefu yanaonekana nyuma yakionyesha mazingira ya mijini.

Basi la abiria ya rangi ya manjano na machungwa, limesimama kando ya barabara likiwa na mabango yenye nembo ya Chicago bull na maneno to the world . Watu kadhaa wanaonekana wamesimama karibu na basi wakionyesha shughuli za upakiaji au usafiri.

Mabasi mawili ya abiria au matatu yaliyosimama kando ya barabara yanaonekana. Gari lililo mbele lina rangi ya kijani kibichi na limepambwa kwa rangi mbali mbali, likionyesha ishara kubwa yenye nambari ishirini, na taarifa nyingi za ruti.

Mazingira ya mji yenye majengo ya ghorofa yanajitokeza wazi. Mabango mengi ya matangazo yamebandikwa kwenye ukuta na paa za maduka, yakivutia macho. Magari kadhaa yameegeshwa au yanasafiri barabarani huku sehemu zao za juu zikijitokeza. Juu ya moja ya mabango kuna maandishi yanayoashiria maeneo ya Kericho, Kisumu na Kakamega.

Matatu ya abiria yenye rangi ya machungwa na nyeusi iliyopambwa kwa michoro ya kipekee imesimama kando ya barabara. Mlango wake wa abiria umefunguliwa na mwanaume mmoja amesimama kwenye ngazi ya kuingilia.

Wanawake wawili wamesimama karibu na basi la rangi ya kijani kibichi wakiwa wameshikilia mabango. Mwanamke mmoja ameshikilia bango kubwa lenye nambari arobaini na sita na orodha ya maeneo. Umati wa watu unaonekana kwa umbali, ukionyesha shughuli nyingi katika kituo cha mabasi.

Barabara yenye shughuli nyingi imejaa magari na watu wengi. Mabasi mawili makubwa yanayoaminika kuwa matatu yamesimama katikati ya barabara. Watu wanatembea kando ya barabara na kuvuka wakionyesha msongamano wa jiji.

Mandhari ya barabara yenye shuguli nyingi jijini, ambapo kuna basi la rangi ya buluu na njano lililosimama. Watu wengi wansubuiri au wanavuka barabara, wengine wakiwa wamevalia mavazi mbalimbali ya kawaida. Miti mirefu na majengo yanaonekana nyuma yakionyesha mazingira ya jiji.

Gari dogo la abiria au matatu limeegeshwa barabarani. Gari lina rangi nyeupe na mistari ya rangi tofauti upande wake wa mbele na neno BIANCA limeandikwa juu. Kwenye paa la gari, kuna bango lenye orodha ya maneno labda njia za usafiri wa umma yakiwemo NAURU, KABUTA NA GAKINDU.

Ardhini bomba kubwa limewekwa kwenye udongo. Maji machafu yanapita kwenye mfereji yakionyesha tatizo la mifereji. Udongo wa kahawia umetawanyika pande zote za bomba ukionyesha uchimbaji. Eneo lote linaonekana kuwa chafu na lenye taka.

Ukuta wa mabati ulioharibika umesimama mbele ya ardhi yenye nyasi na udongo. Kifaa cha maji kimeunganishwa na bomba ndogo kikiwa kimefunikwa na mawe. Nyasi ndefu zimeota upande wa kushoto wa ukuta.

Eneo kubwa la taka limetupwa karibu na mto. Nguo nyingi zilizotumika na plastiki zimetapakaa kila mahali. Mtu anatembea kando ya uchafu huo upande wa kushoto. Maji ya mto yana rangi nyeusi na mazingira yamechafuliwa sana.

Ukuta wa matofali wa rangi ya chungwa unaonekana kwa karibu ukifanya kama ukuta wa mbele. Nyuma yake, paa la nyumba lenye rangi ya kahawia linaonekana likiwa na matangi meusi ya kuhifadhi maji juu ya paa karibu na nyumba.

Tangi kubwa jeusi la kuhifadhi maji lenye chapa ya vectus limewekwa ndani ya chumba au eneo lenye kivuli. Mrija ya kijani imeunganishwa na tangi ikionyesha matumizi yake. Karibu na tangi kuna chombo kidogo cha manjano kilichowekwa chini. Milango ya bluu inaweza kuonekana kwa mbali upande wa kulia wa tangi.

Bomba nyingi nyeusi zikiwa na mistari ya blue zimerundikiana juu ya mchanga zikiashiria tovuti ya ujenzi au ghala. Baadhi ya mabomba ni makubwa na mengine ni madogo yakionyesha matumizi mbalimbali. Kwa mbali majengo na vifaa vizito vya ujenzi vinaonekana vikihitimisha mazingira ya kazi.

Pampu ya maji ya rangi ya njano na nyeusi imewekwa kwenye stendi ya chuma. Mirija nyeupe ya plastiki inaonekana ikiunganishwa na pampu, ikionyesha mfumo wa mtiririko wa maji. Nyuma ya pampu, kuna vichujio viwili vikubwa vya maji vya rangi ya buluu.

Mfumo wa mabomba na vali zilizounganishwa, zikionekana kama sehemu ya mfumo wa kuzima moto. Bomba kuu jeusi limefungwa kwenye dari kwa kutumia kamba za chuma. Kuna vali nyekundu ya kudhibiti na kifaa kinachofanana na kinyunyuzio cha maji kimeunganishwa kwenye bomba ndogo.

Kundi la ng'ombe wamekusanyika karibu na tank kubwa la maji wakinywa. Ng'ombe hawa wana rangi mbali mbali wakiwemo kahawia na nyeusi. Miti iliyokauka imepandwa nyuma ya tank ikionyesha mazingira ya joto. Anga ni safi la bluu likionyesha hali ya hewa ya jua.

Njia ya udongo isiyo na lami imejaa matope na mashimo ikionyesha hali mbaya ya barabara, maji machafu yanaonekana yakitiririka pembeni mwa njia kuna rundo la takataka zikiwemo chupa za plastiki, kwa mbali kuna baiskeli iliyoegenea ukuta na baadhi ya majengo yaliyojengwa kwa mabati.

Duka dogo la rejareja lina milango ya kioo na mabango yenye matangazo ya maji yaliyosafishwa. Bango kubwa lenye maneno purified water refill station limewekwa katikati ya duka. Kuna friji iliyojaa vinywaji na matangazo ya ice pops .